Viti vya mbao vyenye fremu ya chuma vimepangwa darasani kwa mpangilio wa safu. Kila kiti kina dawati dogo lililo unganishwa upande wa kulia. Sakafu ya darasa imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia iliyo pauka.

Mchezaji aliyevalia sare nyekundu na nyeupe anapiga mpira kwa mguu mmoja huku akijiweka sawa kwa magongo ya kutembelea. Wachezaji wengine waliovaa sare za kijani na manjano pia wanatumia magongo.

Nyasi safi imetandazwa katikati ya ua uliozungukwa na uzio wa vichaka vilivyopogolewa vizuri. Ukuta mweupe wa jengo lenye paa la kahawia umechorwa wanyama kama twiga, punda milia na tembo. Milango miwili nyekundu inaonekana.

Ya shule ya Thika Road Christian Junior school inaonyesha mpangilio wa masomo inayoanza saa moja na dakika ishirini asubuhi, hadi saa kumi na dakika tano jioni.

Mlango wa kahawia inayokaribia mwekundu umewekwa kwenye ukuta wa mawe na una dirisha ndogo la mstatili juu yake. Kando ya mlango kuna kijiti cheusi na mmea mdogo mwenye majani ya kijani mbele yake.

Wachezaji watatu wamesimama uwanjani wawili kati yao wakitumia magonga kutembelea kuashiria changamoto za kimwili. Mavazi yao ya michezo yanatofautiana kwa rangi huku viatu na soksi vikiwa vimevaliwa kwa mpangilio wa kipekee.

Karatasi ya kazi ina maswali ya kidini yaliyojibiwa kwa maandishi ya mkono. Michoro ya bibilia na jua imechorwa na kupakwa rangi kwa ustadi. Alama za ukaguzi zinaonyesha majibu yamepitiwa na kuidhinishwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati jekundu lenye maandishi ya Kenya ameketi ndani ya mtumbwi juu ya maji. kando ya mtumbwi huo kuna kiti cha magurudumu kilichoingia majini. Maanthari ya nyuma ina majani mabichi na mizizi ya mikoko

Rafu za kuhifadhi zenye nafasi zilizopangwa kwa mtindo wa gridi zinaonyesha mafaili ya rangi tofauti kama vile bluu, nyeusi na manjano. Paa wa rafu lina paka aliye lala juu yake na sakafu ya chini ni ya vigae nyekundu.

Majalada na faili za rangi tofauti zimepangwa juu ya sehemu nyeupe ikizunguka baadhi yake. Baadhi ya faili zina label pembeni na mazingira inaonyesha sehemu ya ofisi au hifadhi ya nyaraka.

Jengo dogo limechorwa picha ya safina ya Nuhu akiwa na wanyama mandhari ya nje uoto wa kijani na vichaka vilivyopangwa vizuri, njia ya lami inaelekea kwenye mlango wa kuingia.

Madawati ya mbao yamepangwa kwa mtindo usio wa kawaida ndani ya darasa lenye sakafu la vigae vyekundu. Baadhi ya meza zina nyuso zilizochakaa na kuharibika. Ubao mweupe na rafu yenye vifaa vinaonekana nyuma ya chumba.

Hizi ni silinda tatu ambazo zimehifadhiwa mahali pamoja. Silinda moja ia rangi nyekundu nyingine ya rangi ya kuchungwa na ya tatu ni ya rangi ya kijivu. Silinda zote zimefungwa ndani ya chuma cha kijani kibichi kwa ajili ya usalama.

Wau wawili waliovaa mavazi ya michezo wanakimbia wakiwa wameshikana mikono mbele ya kundi la walioketi. Viti vya plastiki vimepangwa kwenye uwanja uliowazi. Vifaa vilivyotawanyika kama kikombe na koti vinaonekana karibu na walio kati.

Mlango wa mbao unaonekana ukiwa umefungwa na umebandikwa karatasi yenye onyo. Karatasi hiyo inasomeka hakuna njia ya kutokea kwa wanafunzi. Ujumbe huu unasisitiza utaratibu wa usalama au nidhamu katika shule au taasisi fulani.

Baiskeli wawili wamevalia mavazi ya Kenya yenye nembo na rangi za kitaifa wakipanda baiskeli ya pamoja nyekundu. Neno Kenya limeandikwa pembeni ya jezi zao huku mazingira ya kijani yakionekana nyuma. Baiskeli imeandikwa jina dolan upande wa chini.